Mtoto mdogo ambaye huenda ni mvulana akiwa ameketi kwenye sofa huku akitabasamu na amevalia vipokea sauti vya masikioni vyenye rangi ya kijani. Mbele yake kuna kompyuta mpakato iliyo wazi ikionyesha kuwa anatumia kifaa hicho labda kwa kujifunza au kwa burudani. Nyuma yake kuna begi la shule lililowekwa karibu na viti vingine. Inaonekana ni mazingira ya nyumbani.

Mwanamume mweusi akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato na amevaa vipokea sauti vya masikioni. Anaonekana kuzingatia kwa makini anachokifanya kwenye kompyuta, huku mikono yake ikiwa imeinuliwa kidogo ikionyesha labda anazungumza ama anajibu. Inaweza kuwa yuko kwenye simu ya video, mkutano wa mtandaoni au wanarekodi sauti. Mazingira yanaonekana kuwa rahisi labda nyumbani.

Mwanamke ambaye ni mwanafuzi akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo na kitabu na daftari mbele yake. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwalimu akimfundisha kupitia mkutano wa video. Akiashiria kujifuza kwa njia ya mtandaoni, mwanamke huyo anaonekana akichukua maelezo kwenye daftari lake. Inatoa hisia ya mazingira ya kujifuza kutoka nyumbani.

Mikono ya mtu ukishikilia kompyuta kibao ya rangi nyeusi ambayo skrini yake inaonyesha picha nyingi ndogo za watu ikionekana kama mkutano wa video. Kando ya kompyuta kibao, kuna mahiri yenye rangi nyeusi iliyolala juu ya meza ya mbao. Kuna kioo cha maji na kitu kinachofanana na mshumaa ikionyesha mazingira ya ndani labda mkahawa au eneo la kupumzika.

Mwanamke mchanga ameketi mezani, amevalia shati la pinki na anapokea sauti maskioni. Mbele yake kumputa pakato iliyofunguliwa na anashika kalamu mkononi labda akiandika kwenye daftari lililopo mbele yake .Daftari hilo Lina vitabu viwili vilivyopangwa vizuri

Chumba kinachoonekana kama maktaba chenye rafu ndefu za mbao zilizojaa vitabu na meza na viti vilivyopangwa kwa mstari. Dirisha dogo lenye greli linaonekana upande wa kushoto likiruhusu mwanga wa asili kuingia. Inatoa hisia ya mazingira ya kujifunza na kusoma.

Jengo refu lenye ghorofa kadhaa, likiwa limejengwa kwa mtindo wa kisasa na lina balkoni ndefu, zenye bar za kahawia. Jengo linaonekana kuwa jipya na limejengwa kwa matofali na lina madirisha mengi. Kwa mbele kuna barabara na maegesho. Inatoa hisia ya majengo ya makazi na biashara ya kisasa.

Chumba cha makutano chenye meza ndefu na mbao na viti vingi vya mbao venye migongo miembamba ya chuma. Vimepangwa na kuzunguka meza. Kwenye ukuta wa nyuma kuna ubao mkubwa na karibu nao kuna kompyuta na vitabu vilivyopangwa kwenye rafu. Ukuta umepakwa rangi ya kijani kibichi na kuna dirisha dogo unaoangalia nje. Inaonekana ni mazingira ya kujifunzia au kufanya kazi.

Chumba cha kulala chenye kitanda kilichofunikwa na shuka ya blue nyepesi. Karibu na kitanda upande wa kushoto kuna kabati la mbao lenye droo kadhaa na juu yake kuna vitu vichache. Kuna pia kiti cha blue chenye rundo la vitabu. Chumba kina ukuta wenye rangi ya mchanga na dari nyeupe huku pazia la kufukuzia mbu likining'inia juu ya kitanda.

Basi la shule lenye rangi ya Nano lina nembo ya shule linalonekana pande wake. Lina madirisha mengi na milango miwili moja mbele na lingine katikati . Magurudumu ya basi yanaonekana kuwa meusi na Yana rimu ya fedha. Nyuma ya basi kuna jengo lisilo onekana vizuri na anga lenye mawingu meupe

Kikundi cha watu wanne wakiwa wamekaa kwenye meza. Wanaonekana wakishiriki katika mkutano. Wote wawili wa mbele ni wa waume waliovalia mashati. Huku mwanamke mmoja akiwa amekaa upande wa kulia. Mandhari ya nyuma ni mapazia mekundu na meza zilizopambwa. Inatoa hisia ya ushirikiano na majadiliano ya kitaalamu.

Darasa la shule ambapo wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye viti vyao. Kwa mbele mwanafunzi mmoja ambaye mgongo wake unaonekana amenyanyua mkono wake akionyesha anataka kujibu swali ama kuulizia kitu. Mwalimu anaonekana kusimama mbele ya darasa akivalia barakoa na kuna ubao mweupe nyuma yake.

Wanafunzi wawili wa kiume wakiwa wameketi mbele ya kompyuta za mezani, kila mmoja akiwa amevalia vipokea sauti masikioni. Wanaonekana wakitumia kompyuta hizo kwa makini, labda wakisoma na wakifanya kazi za kompyuta. Zina skrini za zamani na CPU kubwa. Inatoa hisia ya mazingira ya kujifunza, teknolojia na mafunzo ya kompyuta.

Mwanamke akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anashiriki katika mkutano. Amevalia shati la maua na miwani ya macho na anaonekana akishikilia kitabu mikononi mwake. Watu wengine kadhaa wanaonekana kwa nyuma wakiwa wameketi kwenye viti na kushiriki katika shughuli hiyo. Mazingira yanaonekana kuwa ndani labda ukumbi wa mkutano. Inatoa hisia ya ujumuishi na ushirikiano.

Mwalimu wa kike mwenye nywele za kahawia akionekana akizungumza darasani. Mwanafunzi wa kiume akisikiliza kwa makini nyuma yake. Mwalimu huyo amevalia shati jeusi la mikono mifupi na anaonekana akishikilia mikono yake mbele. Nyuma yao kuna ubao mweusi uliokuwa na fomula za hisabati likionyesha kuwa ni somo la sayansi. Mandhari ya darasa ya wanafunzi yanaonyesha mazingira ya kujifunza.